Mfanyakazi wa afya, aliyevaa barakoa la glavu akimpima mtu chanjo au sindano nyingine. Msaidizi mwingine amesimama nyuma karibu, akionyesha mazingira ya huduma za afya. Hali hii inaweza kuwa sehemu ya kampeni ya chanjo au utoaji wa huduma za matibabu.

Wataalamu wa afya wakiwemo wauguzi na madaktari, wakiwa wamevalia sare zao hospitalini. Wengine wamesimama karibu na kitanda cha mgonjwa, labda wakijiandaa kwa utaratibu fulani au wakijadili hali ya mgonjwa. Hali hii inaonyesha mazingira ya kazi ya hospitali ambapo huduma za matibabu hutolewa.

Mtaalamu wa afya amevaa barakoa na sare akipima mtu sindano begani labda chanjo. Watu wengine kadhaa wanasubiri nyuma pia wakiwa wamevalia barakoa. Wakionyesha kuwa wako kwenye kliniki au kituo cha chanjo.

Mwanamke akipima joto la mwili na muhudumu wa afya aliyevaa barakoa na nguo ya uso. Watu wengi pia wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa kuashiria hatali za kiafya. Hali inaonekana kuwa katika eneo la uma au kituo cha afya ikionyesha juhudi za kuzuia kuenea kwa magonjwa.

Mfanyikazi wa afya amevaa mavazi kamili ya kujikinga akimsaidia mgonjwa. Mgonjwa amevaa gauni la hospitali na anaonekana kukaa au kuinama huku mfanyikazi wa afya akimshika kwa upole mgongoni. Hali hii inaashiria utunzaji wa kimatibabu.

Akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya, wote wakiwa wamevaa barakoa. Inaonekana ni kampeni ya chanjo, labda dhidi ya Covid 19,na kuna nembo ya shirika la afya duniani, WHO kwa nyuma.

Maafisa wa afya wakitoa huduma katika mazingira ya kambi au makazi ya muda. Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti huku afisa akimpima joto. Afisa mwingine amesimama upande wa kulia. Hii inaashiria juhudi za kutoa huduma za afya labda za kupima mgonjwa au chanjo kwa jamii.

Kliniki ya simu ya mkono yenye nembo za Amref na wizara ya afya. Ni trela iliyobadilishwa kutoa huduma za afya ikiashiria huduma za matibabu zinazohamishika. Inaonyesha jitihada za kufikisha huduma za afya karibu na jamii.

Mwanamke mjamzito akizungumza na mfanyakazi wa afya wote wakiwa wamevalia barakoa. Mfanyikazi wa afya anaonekana kutoa ushauri au taarifa huku akiwa ameshika karatasi au vitabu. Tukio hili linaashiria huduma za afya ya jamii labda katika eneo la vijijini nchini.

Kundi la watu wakiwemo wataalaamu na na viongozi wakizundua kituo cha afya cha rununu. Kuna bendera nyekundu ikikatwa ishara ya kuzindua rasmi na wote wamevalia mavazi rasmi. Gari la, amref health Africa na astrazanega, linaonekana nyuma likionyesha ushirikiano.

Mfanyakazi wa afya aliyevaa barakoa na fulana yenye ujumbe wa afya, akizungumza na watoto katika mazingira duni. Inaonekana kama programu ya kufikia jamii inayotoa elimu ya afya. Mazingira yanashiria maisha ngumu, lakini juhudi za kusaidia zinaendelea.

Mtaalamu wa afya akimhudumia mwanaume labda akimfanyia kipimo cha damu katika mazingira ya nje ilio jaa watu. Ina onekana kama tukio la afya au kampeni la uchunguzi wa afya, watu wengi wame kaa nyuma yao wakisubiri huduma.

Wanawake watatu wakiwa wamekaa nje mmoja wao akiwa amevaa barakoa na wote watatu wakiwa wameshikilia nguo za ndani za wanawake. Wanawake wawili vijana wanaonekana kufurahia nguo hizo zikiwemo na rangi na chati mbali mbali. Nyuma yao kuna jengo la mbao na mandhari ya kijani ikionyesha mazingira ya vijijini.

Mdomo wa mtu mwenye ngozi nyeusi ikionyesha meno meupe na safi, midomo inaonekana yenye unyevu na afya. Inatoa taswira ya tabasamu nzuri na afya nzuri ya meno.

Daktari wa meno akiwa ameshika vifaa muhimu vya uchunguzi na matibabu, vifaa hivi ni muhimu kwa kudumisha afya bora ya kinywa na meno, inaashiria umuhimu wa huduma za meno kwa afya yetu kwa ujumla.

Daktari wa meno akiwa amevaa barakoa na glavu za buluu akishikilia mfano wa jino anaelekeza kwenye jina bandia, labda akifafanua utaratibu wa uhifadhi wa meno kwa wagonjwa, hali inayoashiria elimu au mashauriano katika ofisi ya daktari wa meno.

Uso wa mtu mwenye tabasamu akisafisha meno yake kutumia mswaki wa asili kama tawi la mti au mti wa mswaki. Meno yake yanaonekana meupe na safi ikionyesha umuhimu wa usafi wa kinywa. Hii inaakisi mbinu za kitamaduni na asili za kudumisha afya ya meno.

Jino kubwa jeupe likiwa limekaa kando ya kioo cha daktari wa meno, vyote vikiwa kwenye tayari nyuma ya bluu iliyokolea. Kioo hicho kinaonyesha jino kwa undani ikisisitiza umuhimu wa afya ya meno.

Kundi la wanafunzi au wataalamu watano wote wakiwa wamevaa makoti meupe ya maabara na barakoa wakifanya kazi kwenye meza. Wanaonekana wakishughulikia vifaa vya maabara au miradi midogo midogo labda katika somo la sayansi au mafunzo ya kitaalamu. Mazingira yanaonekana kama darasa au maabara.

Sehemu ya chini ya uso wa mwanamke mwenye tabasamu nzuri. Midomo yake imepakwa rangi ya nyekundu iliyokoza ikionyesha leno meupe, safi na yanayong'aa. Ngozi yake inaonekana laini, nyeusi na yenye unyevu ikionyesha afya bora. Mabega yake yasiyo na nguo yanaonekana kidogo.

Lori la zimamoto jekundu lililokuwa limeegeshwa nje. Lori hili lina nembo ya fire and rescue na number ishirini na nane .Upande wake ni gari la gurudumu linalotumika kuzima moto na kutoa huduma za uokoji.

Kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia jaketi za kuokoa maisha zenye alama ya msalaba mwekundu wakiwa kwenye boti wakipitia maji yaliyofurika. Maji yanaonekana kuwa na rangi ya udongo yakipita katikati ya miti. Inaonyesha adhari za mafuriko.

Mchanganyiko wa picha tatu unaonyesha mafuriko makubwa. Tunaona watu wakipita maji machafu. Na mtu akiwa juu ya paa la nyumba iliyofurika akitafuta msaada. Na mtu mwingine akitumia boti kuokoa au kupitia maji.

Wanaume wawili wakiwa wamevalia barakoa wakizindua bango. Mmoja wao ameshikilia microphone na anaonekana akiongea. Bango linaonekana kuwa na maandishi labda kuhusu uzinduzi wa mradi au jengo.

Eneo lililofurika na maji yanayofikia magoti ya watu wanaopita. Majengo yanaonekana yameathiriwa na mafuriko na watu wanatembea kwa shida kupita maji machafu. Linaonekana ni janga la mafuriko lililoathiri jamii.

Kundi la watu wakiwemo wa wanawake na watoto wadogo, wakishiriki katika kampeni ya kunawa mikono. Kuna ndoa za Dettol za kunawia mikono na watu wamevaa barakoa. Inamaanisha jitihada za kuhamasisha usafi na afya ya jamii, labda katika kipindi cha mlipuko wa magonjwa.

Mkulima akiwa amevalia kofia, suti ya bluu na glavu nyekundu, akifanya kazi shambani. Anainama chini akionekana akipanda, kupalilia au kutunza mimea midogo iliyopandwa kwa mistari. Karibu naye kuna troli iliyojaa mimea ya kijani kibichi. Mazingira inaonyesha shamba lililolimwa vizuri lenye mimea mingi ya kijana nyuma.

Mpigambizi akielea ndani ya aquarium kubwa akiwa amezungukwa na aina mbalimbali za samaki wa rangi. Mazingira ya chini ya maji yanaonekana mazuri na miamba ya matumbawe chini. Inawezekana kuwa ni onyesho la umma au matengenezo ya aquarium .

Mmea michanga ya maindi ikiota vizuri kwenye udongo wenye rotuba, inatoa taswira ya matumaini ya mavuno mazuri na ujio wa kilimo. Inawakilisha umuhimu wa kilimo hasaa mahindi.

Daktari au mtaalamu wa matibabu akijiandaa kwa upasuaji akivaa barakoa, kofia na akiosha mikono yake kwa makini. Inaangazia umuhimu wa usafi na salama katika mazingira ya hospitali. Inasisitiza kujitolea kwa wataalamu wetu wa afya.

Mkono wa mtu ukiwa umeshikilia roli ya karatasi ya choo nyeupe. Roli imeshikiliwa juu kidogo na nyuma kuna sakafu ya mbao yenye rangi ya kahawia. Picha imepigwa kwa pembe kutoka juu ikionyesha umakini kwenye roli ya karatasi.

Mtu anajitayarisha kunawa mkono ,maji yakitiririka kutoka kwenye bomba ndogo. Karibu na bomba kuna ndoo ya maji safi iliyo wekwa juu ya kiti cha mbao. Ikionyesha umuhimu wa usafi wa mikono.

Mlango wa chumba cha physiotherapy ,ukiwa wazi kidogo na kuonyesha sehemu ya ndani. Ndani ya chumba kuna mapazia, ndoo ya njano na pete za hulahoop zinaning'inia, zikionyesha kuwa ni mahali pa matibabu au mazoezi.

Chumba chenye rangi ya manjano labda ofisi ndogo au kituo cha afya. Kuna meza nyeupe yenye mizani ya kupimia watoto wachanga na kifaa cha kupima urefu wao. Dirisha lenye nondo linaonekana kwa nyuma na kuna cheti za kufuatilia kwa ukuaji zikining'inia ukutani. Chumba cha kliniki ya watoto au kituo cha afya cha jamii.

Mashine nyeupe ya kupima shinikizo la damu aina ya Omron, ikiwa na skrini ndogo na vifungo vya start na stop . Kamba imeunganishwa na kipimo cha mkono cha rangi ya kijivu tayari kwa matumizi. Pembeni kidogo, kuna sanduku nyeupe lenye nembo ya Trinity likionyesha kuwa huenda vifaa hivi ni vipya au kimetoka kununuliwa.

Muuguzi au muhudumu wa afya akiangalia mtoto mchanga akilala kwenye mashine ya kutunzia watoto hospitalini, mtoto anaonekana mdogo sana na anahitaji uangalizi maalum, mazingira yanaashiria wodi ya watoto wachanga ambapo uangalizi wa kita hutolewa.

Kitanda cha uchunguzi cha kimatibabu kikiwa na fremu ya chuma na sehemu ya kukalia nyeusi iliyoinama. Kuna ngazi ndogo ya hatua mbili pia nyeusi na chuma imewekwa mbele yake. Hali hii inaashiria chumba cha kliniki au hospitali ikitumika kwa uchunguzi au matibabu ya wagonjwa.

Visaidizi vya kuskia vilivyo nyuma ya maskio, kifaa kimoja kiko ndani ya boksi lake, kikionyesha vipengele kama sauiti ya HD .Na kingine kiko wazi kwenye pakiti ya plastiki pamoja na cable ya kuchaji tayari kutumika au kuuzwa.

Mtaalamu wa tiba akimfanyia mgonjwa mazoezi au matibabu kwenye meza ya matibabu. Mgonjwa amelala chali, huku mtaalamu akionekana kumsaidia. Mazingira yanaashiria chumba cha matibabu au kliniki.

Daktari au nesi akiwa amevalia sare ya kijivu na barakoa, akifanya kazi katika mazingira ya kliniki au hospitali. Ana nywele iliyofungwa juu, amevaa miwani na anaonekana akiandika. Nyuma yake kuna ukuta wa rangi ya kijani kibichi na vifaa vya matibabu vinaonekana ukutani, ikionesha mazingira ya huduma za afya.

Bango la uhamasisho kuhusu afya ya akili mahali pa kazi. Linaonyesha daktari aliyeonekana mwenye mawazo na lina jumbe kuhusu kukuuza ufahamu wa afya ya akili huku likitajwa kuwa zimesalia siku nane hadi tarehe kumi Okotba elfu mbili ishirini na nne. Pia lina nembo za wizara ya afya na Johnson and Johnson.

Uhamasishaji wa afya ya akili kutoka wizara ya afya ya Kenya, inaonyesha kijana akiwa ameshika kichwa chake ,inaonekana mwenye mawazo mengi. Juu ya kichwa chake kuna mchoro unafanana na mawazo yaliyochanganyikiwa. Ujumbe mkubwa ni uhamasishaji wa afya ya akili.

Mwanaume akiwa ameketi ameegemea akificha uso wake kwa mkono mmoja, akionyesha ishara ya huzuni, msongo wa mawazo au uchovu. Amevaa shati ya bluu, miwani na ana saa mkononi. Simu yake ya mkononi imeshikiliwa mkononi mwake, lakini anaonekana kukabiliwa na hisia kali.

Kisanduku cha dawa ya panadol advance inayotumika kutibu maumivu na homa kutoka kwa mtengenezaji GSK kisanduku kina rangi ya bluu na kimeandikwa pain and fever huku kikisisitiza kufyonzwa haraka na kutoadhiri tumbo, ina vidonge ishirini kila kimoja kikiwa na miligramu mia tano za paracetamol.

Chupa ya chanjo ya BCG ambayo inatumika kuzuia kifua kikuu. Maandishi kwenye chupa yanaonyesha kua ni kwa ajili ya sindano ya ndani ya ngozi na inahitaji kuandaliwa upya, tarehe wa kumaliza muda wake ni July 2013 ikionyeshani picha ya zamani.

Mtaalam wa afya akimhudumia mtoto mchanga labda akimpima chanjo au kumchuguza. Mkono ya mtoto inaonekan vizuri ikishikiliwa na mavazi au mlezi. Mazingira yanaonekana kuwa ya hospitalini au kliniki ikionyesha huduma za afya zinazotolewa kwa watoto wadogo.

Mtoto mchanga akiwa amelala kwenye kitanda maalumu cha hospitali. Amefunikwa kwa blanketi lenye miraba. Mtaalam wa afya amevaa glavu. Anaonekana akimhudumia mtoto. Labda akimshughulikia kamba la kitovu. Mtu mwingine nyuma yake akishuhudia tukio hilo.

Mtu wa huduma wa afya anayevaa glavu za buluu, anashikilia sindano ndogo nyeupe na kuingiza ncha yake kwenye bega la mtu huyu. Utaratibu huu unafanyika ndani ya chumba, labda hospitali au kliniki, na kuna kiti cha buluu au zambarau kinachoonekana nyuma. Inawezekana ni chanjo au utoa wa damu.

Akimshikilia mtoto wake mchanga ambaye anapewa chanjo au dawa na mhudumu wa afya. Mhudumu huyu amevaa glavu za bluu na anaonekana kumhudumia mtoto kwa uangalifu. Hali inaashiria huduma muhimu ya afya kwa watoto wachanga.

Wadi ya hospitali ambapo mama amekaa kitandani akiwa amebeba mtoto wake mchanga na wafanyakazi wa afya wanatoa huduma. Inaashiria umuhimu wa huduma za afya ya uzazi la watoto na kujitolea kwa wauguzi wetu.

Mfanyikazi wa afya alivaa pipi ii kamili na barakoa akimfanyia mtoto mdogo kipimo cha pua labda cha Covid 19. Mtoto anaonekana utulivu na amevaa barakoa shingoni akionyesha utiifu, hali hii inaonyesha hatua za afya zinazo chukuliwa kulinda jamii ikiwemo watoto.

Mkono wa mtu mzima ukimpatia mtoto mdogo dawa ya matone mdomoni, labda chanjo ya polio au vitamini. Mtoto anaonekana akiwa amefungua mdomo wake na ulimi ametoa akipokea dawa hio kwa utulivu. Kampeni za afya za umma na jitihada za kuhakikisha watoto wamepewa chanjo muhimu kwa afya zao.

Mtoto changa akpokea chanjo ya mdomo huku mkono wa mtu mzima ukimshikilia kwa upole. Mtu mwengine anaonekana akidondosha chanjo kutoka kwenye chupa ndogo kwenye mdomo wa mtoto. Mazingira yanaonekana kuwa ya kliniki au kituo cha afya yakisisitiza umuhimu wa chanjo aua afya ya mtoto.

Mwanamke akimwangalia mtoto aliyelala kwenye kitanda cha mtoto chenye mbao nyeupe. Mwanamke huyu amejishusha na anaonekana kumrekebisha mtoto au kumchunguza. Ukuta wa chumba uko na picha mkubwa wa katuni kuwa hii ni chumba cha watoto, labda katika kitalu, hospitalini au nyumbani.

Mtoto mdogo akipokea chanjo kutoka kwa daktari aliyevaa barakoa na miwani. Mtoto amevaa shati lenye rangi mbalimbali na anaonekana akitazama mbele kwa utulivu. Upande wa kulia wa picha kuna chupa ya chanjo iliyoandikwa wazi Malaria Vaccine, ikionyesha lengo la chanjo hilo, ni taswira inayoonyesha juhudi za kupambana na Malaria kupitia chanjo.

Mtaalamu wa afya akichukua sampuli ya damu kutoka kidole cha mtu labda kwa ajili ya vipimo. Mtaalamu huyo amevaa glavu nyeupe kwa ajili ya usalama na usafi. Hali inaashiria utaratibu wa matibabu au upimaji wa afya unaofanywa kwa umakini.

Bega la mtoto mchanga likionyesha alama ndogo ya chanjo ya BCG ambayo imeshika, mtoto anaonekana ame lala kwenye blanketi laini na pia ina toa taswira ya utunzaji ya watoto wachanga, ina ashiria umuhimu wa chanjo ya afya kwa watoto.

Mtu akiosha mikono yake chini ya maji yanayotiririka jambo muhimu kwa usafi na afya. Inaashiria umuhimu wa kunawa mikono mara kwa mara ili kuzuia magonjwa. Hii ni ujumbe muhimu kwa afya ya uma kwa kila mtu.

Huu ni mfumo wa kunawia mikono kwenye ndoo kubwa ya bluu ,juu sinki ya bluu katikati na sehemu ya kuweka sabuni, umewekwa kwenye stendi nyeupe ya chuma na bomba la maji la kutiririsha.

Kituo cha maji ambapo watu wanajaza mitungi, wote wakiwa wamevaa barakoa. Inaakisi umuhimu wa upatikanaji wa maji safi na salama na pia tahadhari za afya wakati wa janga. Hali hii ni muhimu sana kwa jamii yote, ambapo upatikanaji wa maji bado ni changamoto kwa wengi.

Seti kamili ya vifaa vya kujikinga vya michezo vikiwemo kofia nyeusi ya kinga kichwa na seti mbili za pedi za magoti na viwiko vya mikono. Vifaa hivi ni muhimu kwa usalama wakati wa kufanya michezo kama vile kuteleza kwa sketi au baiskeli. Rangi nyeusi inawapa muonekano wa kuvutia na wa kisasa.

Mtu akiwa ameshika mpira na kikapu na begi la michezo la Nike akiwa kwenye uwanja wa mpira wa kikapu. Hii inaashiria utayari wa kushiriki mchezo au kufanya mazoezi. Inaonyesha mtu anayependa mchezo na yuko tayari kwa shughuli za kimwili.

Wavu wa neti boli ukiangazia rangi za kuvutia ya buluu nyekundu na nyeupe didhi ya anga safi ya bluu inaashiria roho ya michezo na ushindani. Inawakilisha umuhimu wa mchezo kwa vijana na jamii.

Vifaa vya mazoezi vinavyotumika kuimarisha misuli ya mikono na kiganja zina vishikio vyeusi vyenye povu na chemichchemi ya medali katikati. Zipo zimelala juu ya sehemu nyeupe zikionyesha muundo wa rahisi na dhabiti kwa matumizi ya mazoezi.

Mwanariadha akipatiwa huduma ya kwanza baada ya jeraha au uwanjani. Inaonyesha umuhimu wa huduma za matibabu ya dharura katika michezo na jinsi majeraha yanaweza kuokea kila wakati. Inasisitiza umuhimu wa usalama na afya ya wanamichezo.

Mkono wa mtu mzee unaonyesha alama za uzee kama vile mishipa iliyotokeza na ngozi iliyokauka. Vidole vingine vinaonekana kuharibika labda kutokana na ugonjwa au umri.

Mchezaji wa mpira wa mguu akiwa amelala chini kwenye nyasi akishika goti lake. Inaonekana kama amepata jeraha wakati wa mchezo na mpira wa mguu umelala karibu naye. Hali inaashiria maumivu na labda anahitaji matibabu.

Mwanaume amevaa kofia ngumu ya kuendesha baiskeli na amesimama karibu na baiskeli yake akiwa ameshikilia mgongo wake wa chini akionekana ana maumivu. Barabara iliyo nyuma yake inaonekana tupu ikiashiria kuwa yuko barabara nje ya mjini.

Mchezaji wa mpira wa kikapu, akiwa ameanguka chini uwanjani ameshikilia mguu wake. Anaonekana kuwa na maumivu, labda kutokana na jeraha, amevalia jezi la zambarau na njano, na watazamaji wanaonekana nyuma wakiangalia kwa uwasiwasi.

Mguu wa mtu ambapo sehemu ya kifundo cha miguu inaonekana kuvimba una alama au michoro isiyoeleweka kwenye nguzo karibu na eneo lililovimba. Hali hii inaweza kuashiria jeraha au tatizo la kiafya linalohitaji uangalizi.

Mkono wa mtu ukiwa umelala juu ya kitambaa cheusi. Vidole vya mkono vinaonekana vimejikunja kwa namna isiyo ya kawaida huku kidole kimoja kikiwa kimeinama na kingine kikiwa juu yake. Inaonekana kikiwa tatizo au hali isiyo ya kawaida inayoathiri vidole vya mkono huo.

Mti wa mgomba ulijaa ndizi changa upande wa kushoto, huku majani yake makubwa yakijitanda kuelekea anga. Jua limemulika kwa nguvu kutoka juu likitoa mwanga unaong'aa. Inaonekana kama shamba la mgomba au eneo lenye mimea mingi; likionyesha uzuri wa kilimo.

Kichaka cha rosemary chenye majani miembamba, ya kijani kibichi, kikiwa kimepandwa kwenye udongo mkavu. Nyuma yake kuna mimea mingine na majani yaliyokauka ikionyesha mazingira ya bustani au shamba la mimea. Jua linaonekana likipita kwenye majani, likionyesha mwanga wa asili.

Miti mirefu yenye majani mengi, labda mikaratusi, ikionekana dhidi ya anga ya bluu iliyo wazi. Miti hii inaashiria uwepo wa mimea asili au shamba la miti. Jua linaonekana likiangaza kupitia majani likiongeza uzuri wa picha.

Shamba la miti michanga yenye majani mabichi yanaonekana chini ya anga. Miti mingine na mimea imezunguka eneo hilo na fimbo ndefu imesimama upande la kushoto. Mwangaza wa jua inafanya mimea inaonekana yenye afya na uhai.

Mimea wenye majani mabichi na mashine marefu unaonekana ukiwa umekauka kiasi. Maua yake yamekauka na kuwa kama vifundo vya rangi vya kahawia yamepangika kwenye shina. Nyuma yake kuna ukuta au jiwe kubwa lenye rangi ya udongo ukionyesha mandhari ya asili.

Mmea wenye majani mabichi na maua madogo, labda mmea wa dawa au mboga. Jua linawaka juu yake, inaonyesha uzuri wa asili na ukuaji wa mimea kando yake pia kuna mawe ya ujenzi.

Shamba lenye mimea midogo ya vitunguu au vitunguu maji inayo pandwa katika mistari safi kwenye udongo. Kwa nyuma kuna miti na vichaka ikionyesha mazingira ya kijiji au shambani. Mimea inaonekana bado michanga ikionyesha mwanzo wa msimu wa kilimo.